Bango la kuelimisha kuhusu malaria prevention tips likionyesha njia tatu za kukinga; kupata chanjo, kubeba kinga kama vile dawa za mbu na nguo ndefu, na kujifunika wakati wa kulala. Lengo ni kutoa ufahamu juu ya kuzuia malaria.

Mwanamke akifanya masomo ya mtandaoni akiandika kwenye daftari huku akiangalia mwalimu kwenye kompyuta mpakato mezani pia kuna vitabu ,kikokotozi na kalamu.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa barakoa anampatia sindano mgonjwa ambaye pia amevaa barakoa. Inaonekana ni chanjo au matibabu mengine yenye sindano yanayoletwa.

Huyu ni mtu ambaye anachangia damu akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha kuchangia damu na mkononi akiwa ameshikilia mpira wa kijani kibichi. Damu inakusanywa kwenye mfuko maalum ulioonekana chini.

Kliniki ya Beyond Zero Mobile Clinic ikiwa imefunguliwa na kupambwa kwa puto, watu wanaonekana wakipanda ngazi kuingia ndani ikiashiria huduma za afya zikitolewa kwa jamii.

Gari la kubeba wagonjwa, likiwa limeunganishwa na kliniki ya mobile clinic. Hii inaashiria huduma za afya zikitolewa kwa jamii katika maeneo mbali mbali.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa akimkabidhi vifaa au dawa mwanamke aliyebeba mtoto mdogo. Tukio hili linaonekana kutokea katika eneo kame na wazi pengine la kijijini.

Kifuniko cha ripoti ya kiufundi ya Beyond Zero ya miaka elfu mbili na kumi na tisa hadi elfu mbili na ishirini, ikionyesha kliniki ya rununu na wahudumu wa afya wakihudumia watu. Hii inaashiria mpango wa afya unaolenga kutoa huduma za matibabu kwa jamii, kama inavyoonekana katika mukhtadha wa Kenya.

Mfanyakazi wa afya anamchunguza mwanaume, labda akichukua sampuli ya damu kutoka kidole. Wamekaa kwenye viti vya plastiki vya buluu na watu wengine wamekaa nyuma yao wakisubiri huduma.

Afisa wa afya aliyevalia sare ya kijeshi, na barakoa anachunguza au anatoa huduma za meno kwa mgonjwa ambaye ameketi mbele yake. Eneo linaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya, labda katika eneo la kijiji.

Huu ni mkono ukiwa na dawa ya meno kwenye mswaki, huku mdomo wa mtu ukionekana kwa nyuma, inaashiria umuhimu wa usafi wa meno na utunzaji wa afya kinywani.

Hili ni jino jeupe lililo nyooka na kioo kidogo cha meno kikiwakilisha huduma za afya ya meno. Inasisitiza umuhimu wa utunzaji wa meno na ukaguzi wa mara kwa mara na daktari wa meno.

Kinywa wazi cha mtu mwenye meno meupe safi na yenye afya yakitabasamu. Inawezekana kuashiria huduma za afya ya meno nchini Kenya.

Huyu ni daktari wa meno au msaidizi akishikilia na kuelekeza kwenye picha ya x-ray ya meno. Ana glavu ya bluu na anaeleza picha hiyo kwa kutumia kifaa chenye ncha kali.

Hiki ni kinywa cha mwanadamu chenye meno yaliyochakaa na makubwa, kuna kifaa pale kando kinaonekana kikisafisha meno hayo ili yaweze kua ya kuvutia na safi ili kudumisha usafi wa kinywa cha mwanadamu.

Vifaa vya meno vya chuma vikining'inia ikiwemo kioo kidogo, ndoana na mashine ya kuchimba vikiwa vimepangwa kwenye safu mbele ya mandhari nyuma nyeupe. Vifaa hivi ni maalum kwa uchunguzi na matibabu ya meno.

Seti ya zana za memo zilizopangwa vizuri zikiwemo vioo vidogo ncha za chuma na mswaki za manjano. Zana hizi zote zinatumika katika huduma za afya ya meno.

Mikono ya daktari wa meno ikiwa imevaa glavu za bluu na kushikiria sana za meno zilizong'aa zikiwa tayari kwa matumizi. Hii inaashiria mazingira ya kliniki ya meno au huduma za afya ya kinywa.

Zana mbalimbali za meno ikiwemo vioo vidogo, vibana na mashine ya kuchimba zikiwa zimewekwa kwenye meza yenye rangi ya bluu pia kuna mfano wa taa ya meno ikionyesha vifaa vinavyotumika katika huduma za afya ya meno.

Darasa lenye ubao mweusi wenye maandishi ya chaki nyuma, huku mwalimu akionekana akitumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwanafunzi aliyeketi mbele yake. Wanafunzi wengine wanaonekana wakiendelea na masomo yao.

Gari la kubebea wagonjwa la St. Johns Ambulance lenye taa za dharura juu likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Mwanamke mmoja anatembea mbele ya gari hilo alitabasamu na kuvaa miwani.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na mwingine nyeupe yenye alama ya msalaba mwekundu wakisimama ndani ya maji mengi ya mafuriko karibu na majengo lenye maandishi school . Hali hii inaashiria dharura au janga la asili linaloitaji msaada.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wanawake na wazee, wameketi nje wakisikiliza wajitoleaji wawili wenye fulana zenye maandishi, Nutrition Volunteer . Hii inaashiria mkutano wa jamii unaohusu maswala ya lishe na msaada wa kibinadam.

Hili ni eneo lililoadhiriwa na mafuriko nchini Kenya ambapo barabara imejaa maji na watu wanajaribu kuvuka. Mwanaume aliyevalia sare za wazima moto anaonekana akisimama karibu na bajaja.

Jengo linateketea kwa moto mkubwa na moshi mweusi ukifuka angani, huku watu wengi wamekusanyika barabarani. Ni tukio la dharura au janga labda katika uwanja wa ndege.

Watu wakitembea kwenye maji yaliyofurika barabarani, huku majengo yakionekana nyuma, ikionyesha athari za mafuriko nchini kenya, inaashiria hali ya dharura na uhitaji wa kukabiliana na majanga ya asili kama haya.

Jengo lilioharibiwa vibaya inaonekana kuadhiriwa na janga la kiasili kama vile tetemeko la ardhi au maporomoko ya ardhi. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na uchafu na kuna vifaa vilivyo tawanyika karibu.

Hii ni miamba ya matumbawe, chini ya maji safi na angavu, ya rangi ya samawati. Inaonekana kama makazi yenye afya, ya viumbe vya baharini, kama vile samaki.

Haya ni maabara ya kisasa ya hospitali au kituo cha afya, ambapo mtaalamu wa afya ameinama kwenye meza akifanya kazi. Kuna jokofu kando yake la rangi nyeupe.

Chumba cha uchunguzi katika kituo cha afya kikiwa na meza ya uchunguzi, dawati na rafu zenye vifaa vya matibabu. Inaonekana kuwa ni chumba safi na kilichopangwa tayari kutoa huduma za kiafya.

Jengo la kituo cha matibabu kinachoitwa Accidents & Emergency Centre chenye gari la wagonjwa aina ya Nissan lililokuwa limeegeshwa mbele yake. Baadhi ya watu, wanaonekana wakitembea nje ya jengo hilo wakisubiri au kuingia.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini. Mkono wake umefungwa kwenye plasta na kushikiliwa na mfumo wa kamba na uzito. Mhudumu wa afya, anarekebisha mfumo huo.

Chupa kubwa ya lita tano ya Diarim surgical spirit , yenye asilimia sabini ya pombe, imetengenezwa nchini Kenya na inatumiwa kwa huduma za kwanza na matumizi ya upasuaji.

Chumba cha hospitali chenye vifaa vya matibabu ikiwemo dripu abacho yenye maekezo ya matumizi ya vifaa tiba. Dirisha lenye pazia la waridi linaonekana kwa mbali.

Eneo la maabara au kituo cha uchunguzi wa kimatibabu chenye kifaa kikubwa cheusi cha kiteknolojia chenye nembo ya Rail. Kifaa hichi kipo mezani pamoja na kompyuta na vifaa vingine kuashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika huduma za kiafya.

Chupa kubwa ya lita tano ya dawa ya kuua vidudu iitwayo Faholo Antiseptic. Lebo inaonyesha viombato vyake, maelekezo ya matumizi na tarehe ya kutengenezwa na kumalizika muda wake.

Hiki ni kifaa cha Compmist Compressor Nebulizer na vifaa vyake; ikiwemo barakoa, bomba na kitabu cha maelekezo. Vifaa hivi vinatumika kutoa dawa kwa njia ya mvuke kwa watu.

Rundo ya bandeji nyeupe na mkasi wa chuma uliolala juu yake, vikiwa vimwekwa juu ya meza nyeusi yenye mikwaruzo. Hii ni vifaa vya msingi vinavyotumika katika huduma za afya kwa ajili ya matibabu ya majeraha.

Bango la siku ya afya ya akili duniani, likionyesha kauli mbinu, Mental health . Pia, linaonyesha mwanamke na ujumbe unaohimiza mazungumzo wazi kuhusu afya ya akili.

Pakiti kadhaa za dawa ya panadol ambayo ni chapa ya paracetamol , pia kuna vidonge vyeupe vilivyopangwa mbele vikiashiria kuwa dawa hii hutumiwa kutibu maumivu na homa.

Pakiti kadhaa za dawa za Panadol. Dawa maarufu ya kutuliza maumivu ya kupunguza homa, zikiwa zimepangwa vizuri pamoja na vidonge vyake vieupe.

Chupa ya dawa ya sindano yenye rangi ya kahawia ikiwa imeandikwa Parvexon Plus Injection for E.C.F with Pulmonary Oedema. Chupa hii imekuwa karibu na boksi lake la manjano ambalo lina habari sawa kuhusu dawa hii.

Hii ni chupa ya chanjo ya BCG inayotumika kuzuia kifua kikuu ,ni dawa muhimu katika huduma za kiafya za kisasa inayotumika kwa watoto hasa wadogo.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo ya blue na nyeupe iliyoandikwa Vaccine BCG, ikiwakilisha chanjo cha kifua kikuu. Chanjo hii imekua juu ya kitambaa cha blue , na chupa nyingine hafifu inaonekana nyuma.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali, amefunikwa na blanketi nyekundu yenye miraba. Muuguzi au mtaalamu wa afya akiwa amevaa glavu wanaonekana wakimhudumia mtoto huyu.

Kijana ambaye amevaa barakoa, akiosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono, chenye rangi za buluu na kijani. Huku mtu mwingine akiwa amesimama karibu. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mkono, hasaa katika muktadha wa afya ya umma kama vile janga la Covid 19.

Huyu ni mtoto anayepokea chanjo ya malaria kutoka kwa mtaalamu wa afya, pembeni chupa ya chanjo ya malaria inaonekana ikisisitiza umuhimu wa kinga dhidi ya ugonjwa huu.

Mtu ambaye anaosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono cha nje chenye ndoo ya buluu ilioandikwa washing facility na sabuni. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa umma.

Mikono ya mtoto ikionekana na sabuni jini ya pomba la maji. Huku maji machafu yakitiririka kwenye ndoo jini. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono kwa afya ya umma na usafi.

Eneo la mazoezi ya uzito na vifaa mbalimbali vya kuinua vitu vyenye uzito, ikiwemo rampeus na kengele, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Hii inaashiria mazingira ya ndani ya kituo cha mazoezi na viungo.

Mchezaji wa soka akiwa amelala chini kwenye nyasi akishika mguu wake, anaonekana akiumia. Mpira wa soka uko karibu naye, huku akiwa amevaa soksi nyekundu na buti nyeusi.

Hii ni mikono miwili ya mtu ikiwa imelala chini na viganja vikitazama juu. Mtu huyu anaonekana amevalia bangili mkononi mmoja na saa mkononi mwingine.

Kifaa cha mazoezi kikiwa kimepangwa kwa ajili ya kutumika katika ukumbi wa mazoezi. Kifaa hiki kina uzito na sehemu za kushikillia, kikiwa tayari kwa mazoezi ya nguvu ya misuli ya nyungu.

Mwendesha baiskeli akiwa amepinda mgongo na kushika kiuno chake akionyesha ishara za maumivu, hali hii inaashiria jeraha la mgongo au uchovu na unaohitaji matibabu. Pengine katika eneo la michezo au tiba ya viungo.

Mtu ameshika kivundo cha mguu wake akionyesha maumivu au jeraha linaloonekana la sprin . Inaonyesha hitaji la huduma ya kwanza au matibabu ya michezo kwa majeraha kama hayo.

Mimea ya pilipili iliyokomaa na yenye matunda. Ikiwa imepandwa shambani na kunawiri chini ya jua, huku miti mingine ikionekana nyuma.

Shamba la mahindi ambapo mimea inaonekana mirefu na majani yake yameanza kukua kidogo. Anga ni la buluu inaonekana wazi juu ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Hili ni kundi la ndizi mbichi zilizoning'inia kwenye mgomba, baadhi ya majani ya mgomba yanayoonekana yamekauka na kuanguka rangi ya kahawia na njano na mengine yako katika kijani kibichi.

Huu ni mti wa kiasili unaotoa matunda madogo ya kijani kibichi. Majani yake ni makubwa na yanafunika matunda. Haya mandhari ni ya asili.

Mti mkubwa uliofunikwa na mimea inayopanda yenye majani mengi ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yameanza kugeuka rangi ya njano.

Huu ni mmea wenye majani ya kijani kibichi ukiwa umekua katika udongo au kwenye nyasi, majani yanaonekana kua ya umbile la mviringo na yanangaa kidogo kutokana na mwanga.

Huu ni mti wa mtunda ya mapapai, ukiwa na matunda mengi, majani mabichi yanayonawiri chini ya mwanga wa jua. Matunda ya mapapai yananinginia kutoka kwenye shina la mti yakionyesha kua mti huu unakomaa na unaweza.

Mmea wenye majani mabichi na maua ya njano, pamoja na maganda yanayoashiria mbegu. Inaonekana ni mmea wa pori au uliopandwa shambani.

Sehemu ya juu ya mti wenye majani mabichi mengi na matawi yenye nguvu, yaliyopigwa kutoka chini kuelekea angani, inaashiria ukuaji wa asili ya uwezekano na matumizi ya miti hii katika dawa za jadi na kwa ajili ya mazingira.